Mtu huyu anatumia simu mahiri, na kielelezo cha programu ya M-PESA kikiwa wazi. Programu hii inaonyesha changuzi mbalimbali za huduma za kifedha kwa simu, kama vile kutuma pesa, kutoa pesa taslimu, kununua bidhaa na kuangalia salio la akaunti.

Hili ni duka ndogo ambalo linaonekana kutoa huduma za kifetha kama inavyoonyeshwa na neno M-Pesa. Liliandikwa kwenye uazi kwenye frame ya mlango wa kijani. Hii inaweza kuashirisha huduma kama vile miamala ya pesa kwa njia ya simu kama M-Pesa nchini Kenya. Uhamishaji wa pesa au huduma ndogo za kifetha, zinazotelewa na wafanyi biashara wadogo.

Hili ni gari la kifahari la michezo ambalo linaonekana kua McLaren likiwa limewekwa kwenye chumba cha maonyesho au duka la magari. Ina rangi ya njano inayong'aa na limeegeshwa kwenye jukwaa la duara chini ya mwangaza wa kuvutia wa duara unaoning'inia kutoka dari.

Baiskeli imesimamishwa wima mbele ya duka linaloonekana kuwa la huduma za m Pesa ikiwa na fremu ya rangi ya blue na kijani na matairi meupe. Duka hili linaonekana kuuza vitu kama vile soda, vyakula na kadhalika.

Hili ni tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka MAYFAIR INSURANCE likiwa na ujumbe muhimu kuwa maisha hayatabiriki lakini usalama wako hauhitaji kuwa hivyo. Linahimiza watu kuchukua bima ya ajali binafsi leo.

Hii ni barabara ndogo au njia ya miguu mbele ya jengo la duka. Jengo lina mlango wa kioo na fremu ya kijani kibichi upande wa kushoto ambayo inaonekana kuwa na neno mpesa limeandikwa wima, upande wa kulia wa jengo hilo kuna milango ya rangi ya buluu.

Haya ni magari meupe yanayoonekana kuwa ya aina moja ya SUV na yamepakiwa kwenye eneo la maegesho au uwanja wa magari . Anga la blu lenye mawingu meupe linaonekana juu ya magari.

Hii ni gari aina ya Toyota landcruiser prado yenye rangi nyeusi iliyopakiwa nje .Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina sifa za kawaida ikiwemo muundo wake imara na uwezo wake wa kutembea barabara tofauti.

Hizi ni noti za pesa za Kenya zikishikiliwa na mkono. Noti hizo zinaonekana kuwa shilingi elfu moja za Kenya na shilingi mia tano na shilingi mia moja na neno Kenya linaonekana wazi kwenye noti ya elfu moja iliyonyooka.

Hizi ni noti za shilingi elfi moja za kenya zilizoshikiliwa mkononi, Noti hizi ni mfano halisi wa pesa taslimu ambazo ni msingi wa shughuli nyingi za kifedha kama vile malipo, mikopo na uwekezaji, Kuwepo kwazo kunaishiaria uwezekano wa kufanya miamala mbalimbali ya kifedha kama vile kuweka akipa kutoa pesa au kufanya biashara.

Hili ni eneo la wazi lenye magari kadha ambayo yameegeshwa kwenye ardhi yenye nyasi na isiyo na lami. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama kati ya magari. Kuna miti kwa nyuma na anga linaloonekana wazi.

Watu kadhaa wanaonekana wakichunguza na kuchagua bidhaa katika soko hili la nguo za mitumba. Wanachagua nguo kutoka kwenye rundo kubwa la nguo zilizotumika ambazo huuzwa kwa bei nafuu.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya kenya ambayo ni sehemu muhimu ya huduma za kifedha. Noti hili ni legwa tenda ikimaanisha kuwa inakubalika ki sheria kwa malipo ya deni na miamla mengine ya kifedha nchini kenya. Uwepo wa noti kama hizi huwezesha mzunguko wa pesa katika uchumu kurahisisha biashara na shughuli za kifedha.

Hili ni duka la Kieni diary high range product limited ambalo linauza bidhaa za maziwa. Ilikuanzisha na kuendelesha biashara kama hii inahitaji uwekezaji. Hii inaweza kuhusisha mikopo kutoka tahasishi za kifedha, uwekezaji kutoka kwa wana hisa au ruzuku.

Hii ni ankara ya malipo, kutoka mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama, NTSA, nchini Kenya. Ankara hii inaeleza malipo yaliyofanywa kwa ajili ya huduma za NTSA, ambazo ni ukaguzi wa gari, na ada ya urahisi. Hii inahusisha miamala ya kifedha, ambapo pesa zinalipwa kwa huduma zinazotolewa na shirika la serikali.

Hili ni gari aina ya Subaru Forester ambalo linaonekana likiwa limeegeshwa nje kwenye eneo la wazi na nyasi za kijani kibichi. Gari hili lina rangi ya fedha au kijivu chepesi na lina paa la kubebea mizigo juu yake.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Mbele ya noti, kuna picha ya rais wa zamani, Jomo Kenyatta ambaye alikua mtetezi wa kupinga ukoloni na uhuru wa Kenya kutoka kwa mataifa ya ulaya. Nyuma ya noti, kuna pamba ya wanyama pori inayoonyesha tembo, nyati na faru.

Hizi ni uduma za kifedha , hususan bima ya pikipiki zinazo tolewa na (Anziano insurance agency). Tangazo hili linatokana huduma ya bima kwa pikipiki ikiwemo kwa matumizi ya kibiashara na binafsi , inatoa uchaguzi mbili za bima , bima ya mwaka mmoja na bima ya miezi sita .

Hili ni tangazo la bima ya magari kutoka Letgo insurer ambayo imeandikwa na Sanlam. Tangazo hili linaangazia faida ya kuchagua bima hii kama zifuatazo. Huduma bora, ufikiaji rahisi, msaidizi wa barabarani, ahadi ya huduma na uhakika wa upyaisho.

Haya ni magari yaliyopangwa vizuri kwenye eneo la maegesho ya magari kwa ajiri ya kuuzwa au pengine kutengenezwa. Magari haya yanatoa mufumo wa kisasa wa burudani na vipengele vya usalama vya hali ya juu na mfumo wa usaidizi wa dereva.

Haya ni magari mawili yaliyoegeshwa katika eneo la maegesho , magari haya yanajulikana kwa injini zenye nguvu na hutoa nafasi kubwa ya mizigo ikiwa na ujazo bora zaidi wa mizigo kwenye shina ikilinganishwa na magari mengine.

Hizi ni noti za pesa za Kenya zikiwemo noti za elfu moja . Noti hizi zimewekelewa juu ya meza ya mbao au sakafuni na hutumika katika mahitaji mbalimbali kama vile kulipia karo, kununua vyakula na kadhalika.

Hili ni gari la abiria au mizigo maarufu kwa matumizi mbalimbali kama vile usafiri wa umma, usafiri wa shule, huduma za utalii na hata kama gari la mizigo au la wagonjwa. Lina muundo wa van lenye paa la juu ikimaanisha lina nafasi ya kutosha ndani kwa abiria au mizigo.

Haya ni magari matatu yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi likionekana kama uwanja au maegesho ya wazi. Mtu mmoja amesimama katikati ya gari la bluu na gari jeusi kubwa upande wakulia. Magari mengine yanaonekana kwa mbali upande wa kushoto.

Hii ni safu ya magari yalio kuwa yame egeshwa yakiwemo SUV ndogo na magari mengine yaki angalia upande mmoja katika eneo la maegesho. Gari la mbele lina onekana kuwa jeusi liki fuatiwa na gari la bluu na mengine lenye rangi tofauti nyuma yake.

Hili ni gari jeupe aina ya Toyota Hiace ambalo mara nyingi hutumika kama matatu au gari la kibiashara kwa usafirishaji wa abiria au mizigo nchini Kenya.

Hii ni simu ya Nokia yenye screen inayoonyesha ujumbe wa M-PESA give 2,000 shillings . Hii inaashiria shughuli ya kutoa au kupokea pesa kupitia huduma ya M-PESA ambayo ni huduma maarufu ya uhamishaji fedha kwa njia ya simu nchini Kenya na kwingineko.

Hii ni bima ya matibabu ya wagonjwa wa ndani pekee inayotolewa na Jubilee Insurance kipitia Anziano Insurance Agency. Wanatoa faida kama vile ukaguzi wa afya, ada za madaktari, dawa, utaalamu maalum, uzazi na upasuaji wa mchana.

Hili ni eneo la ndani la chumba cha maonyesho cha magari. Magari kadhaa yamepangwa ndani ya chumba hicho na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na magari hayo kuashiria shughuli za ununuzi na mauzo.

Hili ni soko lenye shughuli miki likiwa limejaa matunda na mboga mbali mbali zilizopangwa, watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni hapa. Miongoni mwa matunda yanayo onekana ni manembe, ndizi na matunda mengine yanayofanana na tikiti maji au boga. Mazingirs yanonekana kuwa ya wazi pengine soko la nje.

Hizi ni no to za shiringi elfu Moja, ambazo Niza kenya, notice hizi hutumika katika njia mbali mbali za kifedha, ikiwemo malipo ya bidhaa na huduma, na akina. benki na tahasisi zingine za kifedha hutoa huduma kama vile akauti za akiba, mikopo na uwekezaji kwa kutumia notice hizi kama msingi wao wa shuguli zao.

Magari haya mapya yanaweza kuwakilisha hisa kubwa ya magari yanayosubiri kununuliwa, mara nyingi kupitia mikopo ya magari inayotolewa na taasisi za kifedha kama benki au mashirika ya mikopo. Mara tu magari haya yanaponunuliwa, yanahitaji bima, ambayo ni huduma muhimu ya kifedha inayolinda wamiliki dhidi ya hasara za kifedha.

Huu ni ukurasa wa kuingia wa Kopokopo, jukwaa linalotoa huduma za kifedha kwa biashara. Kopokopo ni kampuni ya teknolojia ya kifedha inayowezesha biashara ndogo na za kati kukusanya malipo ya kidijitali hasa kupitia m-pesa nchini Kenya.

Hapa tunaona idadi kubwa ya vitunguu vilivyo pangwa na kupakiwa au kupakuliwa kutoka kwenye lori, watu wawili wanaonekana wakishughulikiwa vitunguu hivyo, mmoja akiwa ndani ya lori na mwingine akiwa amesimamakaribu na rundo la vitunguu chini, rundo kubwa la vitunguu vyekundu vinayoonekana kuwa vimevunwa na sasa vina shughulikiwa.

Hii ni huduma ya kifedha hasa bima ya afya ya familia kupitia bidhaa iitwayo CIC Family Medicinal ambayo ni bidhaa ya bima ya afya inayotolewa na CIC Group, kampuni ya huduma za kifedha inayojulikana. Hii ni, tunaona familia yenye furaha ikisisitiza umuhimu wa kulinda afya.

Hili ni duka la maziwa la kieni dairy products ambapo tunaona mtu amesimama nje, biashara kama hii ya maziwa inaweza kuhusishwa na huduma za kifedha kwa njia kadhaa, kama kampuni inayomilikiwa na wakulima inaweza kuhitaji mikopo kwa ajili ya upanuzi, ununuzi wa vifaa au kuboresha mifumo za uzalishaji.

Hii ni bima ya nyumba, house insurance ambayo ni huduma ya kifedha inayolenga kutoa ulinzi wa kifedha dhidi ya hasara au uharibifu wa mali. Kampuni hii inatoa huduma mbalimbali zinazohusiana na nyumba ikiwemo ukarabati wa ndani na nje ya nyumba, ujenzi mkuu na ujenzi wa nyumba mpya. Huduma hizi zote zinaweza kuhitaji usimamizi wa kifedha na ulinzi kupitia bima.

Huu ni mkusanyiko wa viatu uliopangwa vizuri huenda kwenye rafu au stendi ya kuonyeshea. Viatu hivyo vinaonekana kua vya aina tofauti ikiwemo sneakers na aina nyingine ya viatu ya michezo au vya kawaida na vinapatikana katika rangi mbali mbali. Viatu hizi zinginezo hua zenye bei ghali na zingine bei ya chini.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya magari kinachowezekana kuwa cha kuuza magari yaliyotumika au mapya. Wateja wanaotafuta kununua magari yaliyoonyeshwa mara nyingi huhitaji huduma za kifedha kama vile mikopo ya magari. Maduka ya magari mara nyingi hutoa usaidizi wa kupata mikopo kupitia benki au taasisi za kifedha.

Hapa tunaona huduma za kifedha. Mayfair Insuarance ni kampuni ya bima inayotoa huduma za kifedha hasaa katika eneo la bima. Tangazo hilo personal accident cover bima ya ajali binafsi ambayo ni bidhaa ya kifedha inatoa ulinzi wa kifedha iwapo mtu atapata ajali.

Hili ni duka la huduma za kifedha za M-pesa , mpe M-pesa ni huduma ya pesa ya simu, inayowezesha watumiaji, kutuma na kupokea pesaa, kulipa bidhaa na huduma, na kufanya miamala mingine ya kifedha kupitia simu za mkononi, duka hili linaashiria mahali ambapo mtu anaweza kufanya miamala ya pesa kama vile kuweka na kutoa pesa taslimu.